Hapa ni uwanja wa michezo, wanaume watatu wameketi mbele ya jukwaa wakiwa na tabasamu. Mwanaume kwenye mkono wa kushoto kavalia shati ya samawati na suruali nyeusi, wa katikati akiwa na shati nyekundu na jersey na glasi kwa macho, wa mkono wa kulia akiwa na shati manjano na suruali ya samawati. Nyuma yao umati wa watu waliokuja kushuhudia michezo wengi wakiwa na mavazi nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Watu wengi wamepanga foleni kuelekea kwenye hema ambapo mtu mmoja anaonekana ameketi huku akitumia tarakilishi kilicho mezani. Watu hao kila mmoja anabeba karatasi mkononi ,mezani kuna tarakilishi kingine kilichowazi na makaratasi kadhaa. Mwanaume mwenye jacket nyekundu na kalamu manjano anasimama mbele akingoja zamu yake. Mwisho kabisa kwa uwanja kuna foleni nyingine kubwa.

Uwanjani mchezaji mmoja mwenye suruali nyeusi, akienda kwa jina Maina anaonekana akiwa chini huku ameinua mikono. Mchezo huu wa kuruka unaendelea uwanjani huku mwenzake anaonekana tayari kuruka kwa mbali aliyevalia shati ya kijani kibichi. Kando yao kuna wachezaji walioketi huku wengine wamesimama.

Huku ni uwanjani, watu wanapiga foleni ili kupata huduma. Afisa wawili wameketi kwa viti za plastiki chini ya mti. Mezani kuna makaratasi wanazozikagua na kuviandika. Watu kadha wamepiga foleni huku ambao wako mezani wote wameinamisha vichwa kuangalia makaratasi hayo.

Hili ni bomba kubwa la maji yenye rangi ya kijani kibichi na katikati pana ufunguzi lilowekwa funguzi la samawati chini ya bomba kuna mto yenye maji machafu mahali hapo pamezingirwa na waya ya uzio na pia kando kando ya mto pana mawe kadhaa zilizokusanyika.

Wachezaji watatu wameshikana kwenye uwanja wakiwa na tabasamu wamevalia jezi za kenya kuonyesha kuwa hiyo ndio nchi wanaotoka wawili wakiwa wameinua viatu vyao juu huku mmoja akitumia ishara kwa vidole wote wakiwa miguu tupu nyuma yao kukiwa na mwenzao aliyevalia kijani kibichi na samawati huku akitembea jukwaani kuna mashabiki wengi sana.

Uwanjani, wachezaji wa timu waliovalia jezi ya manjano na suruali nyeusi, huku mmoja wao akiwa na sare tofauti. Za wengine kati yao zimeandikwa nambari ishirini na tatu ishirini na kumi na nane mtawalia. Wachezaji wanaonekana wameshikana na kuunda mduara huku wakitazama chini.

Mashabiki wako jukwaani. Wanaonekana kuwa na tabasasmu kwenye nyuso zao. Kati yao kuna waliovalia mashati nyekundu ishara ya klushabikia timu fulani wengine wakiwa kwenye sare zao za kibinafsi. Wote wameketi chini wawili wameonekana kusimama.

Mezani kuna visanduku kadhaa zilizowekwa wazi uku vitambulisho kadha zilizofungwa kwa mipira kupangwa vizuri kwenye visanduku hivi. Vitambulisho hivyo vina sura za wamiliki na maelezo kadha .Moja Kati ya visanduku hivyo vyeupe vinamaandishi mezani pia kuna kibuyu na kalamu.

Uwanjani wachezaji wa timu moja wenye, jezi ya samawati na viatu yenye rangi tofauti ya manjano, nyeupe na samawati, huku jezi zao ziko na nambari wanaonekana kushikana kwa mduara ni kama wananongonezeana jambo, huku wawili wakiwa wameinua vichwa kutizama mbali. Jukuana kuna mashabiki wengi mno

Hapa ni ofisi kuu ya huduma, wafanyikazi wamevalia mavazi zao za kazi zenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Wengine wanaonekana wamesimama nyuma ya tarakilishi wakifinya huku wengine wamesimama mbele yao. Wananchi wameketi wanangoja zamu yao miongoni mwao kuna mama ameshika mtoto. Ukutani kuna michoro kadhaa.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto akiwa na mkuu wa sheria wa Kenya Martha Koome pamoja na mlinzi wake. Wanaonekana na tabasamu usoni huku wakitembea. Nyuma yao maafisa wa serikali wa vitengo mbalimbali. Mahala hapa panaonekana ni pasafi na pamepangwa vizuri huku chini pametandikwa mkeka mwekundu.

Watu watano wamesimama kila mtu mahala pake ili kuhudumiwa. Watu wengine wakiwa wameketi kupiga foleni ili wangoje zamu yao, wengine wakiwa na makaratasi mikononi wakizisoma huku askari ambaye kavalia kirasmi akitembea katikati kukagua.

Hawa ni raisi wa taifa la Kenya daktari Wiliam Samoi Ruto katikati, kwenye mkono wa kulia ni aliye kuwa naibu wake Rigathi Gachagua kando yake ni jaji mkuu Martha Koome, kwenye mkono wa kushoto wa raisi ni naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kando yake ni aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kwenye hafla iliyofanyika ya majaji.

Cyber ni mahala pa kutoa nakala na kutambaza au ku scan . Watu wanne wanaonekana wameketi, kila mmoja akibonyeza tarakilishi lake. Wawili wanaonekana kubonyeza rununu zao wakisimama, wengine wawili wanaonekana kuelekea ofisi nyingine huku wengine wanaonekana wameketi kungoja zamu yao.

Ofisini kwa huduma Kenya kuna watu watano, mmoja akionekana kuwa mfanyikazi wa huduma Kenya mbele yake kukiwa na meza na tarakilishi huku ameshikilia kitabu. Wanne wameketi mbele yake kwenye viketi huku wawili wakiwa wameshikilia makaratasi, wote wanamwangalia muhudumu huyo huku mmoja akionekana akizungumza.

Umati wa watu kutoka tabaka mbalimbali nchini, wamekusanyika kwa maadhimisho ya sherehe fulani, wamevalia sare kawaida huku wengine wakiwa na shati za kampuni ya Kenya Airways, nyuso zao zikiwa na tabasamu na mmoja kati yao amesimama mbele yao akiwa amejifunga bendera ya Kenya.

Hawa ni vikundi vya watu wanaotembea barabarani wakibeba posta inayosema huelewa wa upatanishi katika mahakama. Utatuzi mbadala wa migogoro ambayo inapatikana katika mamlaka ya mahakama mia moja hamsini na tisa.

Mwanamke huyu ni Rachael Shebesh aliyekuwa mwakilishi wa wanawake county ya Nairobi. Anaonekana kati ya umati wa watu waliomo. Wote wameonekana kuwa na nguo nyekundu na wengine wamevalia kofia jembe ya chama cha jubilee. Anaonekana anazungumza huku akitumia vidole kuashiria mikononi mwake amevalia bangili yenye rangi na nembo ya inchi ya Kenya.

Watu wengi kutoka tabaka mbali mbali wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo. Wengi wao wameketi huku wengine wakionekana kutembea uwanjani wakiwa na tabasamu nyusoni mwao. Wengine wanaonekana wakizungumza, mmoja anaonekana kubeba bendera ya taifa la Kenya.

Huku ni kituo cha huduma. Wafanyikazi wanaonekana kupeana huduma Kwa wananchi. Mhudumu mmoja anawakagua wananchi wanao keti chini kungojea zamu yao.

Wachezaji hawa wenye jezi ya rangi kijani kibichi na manjano, ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi, wanatabasamu na kuonekana kuimba nyimbo za furaha huku kwenye shingo zao kuna kipati yenye rangi ya bendera ya taifa la Kenya. Wameshikilia medali ya kikombe cha dhahabu ambacho kiko na vitambaa ya kijani kibichi na nyekundu huku mmoja wao akiwa ameinua mpira yenye rangi nyeusi na manjano.

Huyu ni jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome, Amevalia sare rasmi ya kikazi na amesimama akiwahutubia umati.

Hapa ni ofisi maalum ya mashirika ya serikali, ambayo hupeana huduma mbali mbali za serikali kwa wananchi. Wafanyekazi kwenye ofisi hii huvaa saree maalum yenye rangi tatu, Nyeusi, nyeupe na nyekundu. Mbele yake kuna muhudumu, anayehudumia wateja kwenye meza ya habari.

Watu hawa ni mashabiki wa timu fulani. Wengi wao wamevalia jezi ya rangi ya blue kuashiria timu yao. Wengine wamevalia nyekundu, wanaonekana na tabasamu huku wakiinua mikono yao, wakipiga makofi na wengine wakishikilia vichwa vyao.

Mashabiki wako kwenye jukwaa la uwanja. Wengi wao wamevaa jezi nyekundu huku wakionekana wenye tabasamu. Wengine wakionekana kuteremka chini kwenye jukwaa huku wengine wakipanda. Mmoja kati yao akipeperusha bendera ya nchi ya Kenya. Jukwaa hilo limeundwa kutumia vyuma.

Wachezaji wa mpira wa kikapu ya Kenya wakati wa ufunguzi wa mchezo au kwenye wimbo wa taifa, wachezaji wapo kwenye mavazi sawia. Jezi nyeupe yenye nyeusi na nyekundu iliyoandikwa Kenya. Kwa mazingira kuna maonyesho ya kidigitali inayoonyesha bendera ya Kenya na jina ya Kenya. Wachezaji wa timu wanaonekana wako tayari. Mchezo ni mchezo wa ndani kulingana na mwangaza.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wamevalia jezi nyekundu na samawati mbilimbili moja anashikilia mpira huku mwenzake anajaribu kumnyanganya, mashabiki wanaonekana wameketi uwanjani huku wanaonekana ni mchezo ndani.

Hapa ni huduma Venta ya serekali ya Kenya inayopeana uduma ya makaratasi ya kuzaliwa na ya kuaka, pahali hapa ni pasafi na yamepangwa vizuri wafanyikazi wawili wa serekali waliovalia mafasi ya kazi wameketi nyuma ya darakilishi zao kuna viti mbele ya meza yao kwa minihajili ya wateje waketi wanapo pokea huduma.